Shambani la ndizi ambapo ndizi ni mingi sana, mkulima hapa amepanda tena ambazo bado ni kidogo, huku anagoja iive apeleke sokoni aweze kupata pesa za kujiendeleza kimaisha na hata kuanzisha biashara zingine.

Watu hawa ambao wamesimama inje ya duka la maziwa, wamekuja kununua maziwa labda ili wapelekee watoto wao, huku muuzaji anawapimia kiasi cha ambacho wamepeleka kulingana na pesa.

Ndizi mingi ambayo ni mazao ya shambani, zimepangwa hapa ili, kuna gari ambalo linangonjwa ili likuje kubeba bidhaa hizi kwenda sokoni, ili mkulima aweze kupata pesa baada ya kusiuza.

Ndizi hili ambalo ni mazao ya shambani. Mkulima amevuna ili aweze kupeleka sokoni aeze kutafuta mnunuzi ili aweze kupewa pesa ama pia apelekee watoto wao wakule.

Kijana mmoja ambaye ameleta pikipiki yake ako na mitungi zile za maziwa ameleta ili aweze akuje amwagie kwenye hili lori kubwa ambalo limekuja hapa ili kubeba maziwa mingi.

Ng'ombe ambaye akona maziwa mingi. Kuna mashini ambazo zinatumika kukamua ng'ombe hizi kwa sababu labda mikono haiwezi kukamua ng'ombe huyu kwa sababu labda matiti yake ni gumu sana kwa mtu kushika.

Daktari huyu ambaye anaangalia dawa. Amejifunika mwili yake yote huku akiendelea kupima dawa. Anatafuta kipimo ambacho ataweza kumpimia mgonjwa ili aweze kupata nafuu.

Mama huyu ananyunyizia mifugo yake dawa ili waweze kuua wadudu ambazo zinashika mifugo zake na baada ya kunyunyizia hizi dawa , mifugo wataendelea kukula chakula kila siku bila kusumbuliwa .

Mkulima ambaye ako hapa akiangalia ng'ombe wake ambao wanakula. Wanaonekana tena kwamba ng'ombe hawa ni wale wa maziwa. Kuna vitu ambazo ameviwekea masikio ili aweze kujua ni ng'ombe gani ambayo inatoa maziwa, ni gani ambayo haitoi.

Mkulima ambaye alipanda mimea yake ya ndizi, anaonekana kuvuna ndizi yake ambazo zimeiva na tena imetosha kupelekea watoto wake waende wakule ama pia anaweza kupeleka sokoni akaende akauze.

Ng'ombe hawa ambao wamesimama kuna mashine ambazo zinatumika ili zikamue maziwa kutoka kwa ng'ombe hawa hadi ipeleke hadi kwenye vibuyu . Hapa inaonekana kwamba ni mazingira ambayo ni safi . Mkulima anazingati usafi ya mahali ambapo ng'ombe wanalala.

ndizi mingi ambazo zimepangwa kwenye chini hapa, kuna lori mbili ambalo zimeleta ndizi hizi kutoka shambani ili mkulima akuje auze ndizi zake kwa watu wanunuzi aweze kupata pesa za kujikimu kimaisha.

Ngombe hawa wanne wanaonekana kwamba wako kwenye biwi la takataka. Wanakula uchafu baada ya kukosa chakula ama mwenye ngombe hizi wamepotea tena na wakahakikisha kwamba wamemtafuta lakini wamemkosa.

Boma la Ng'ombe ambapo kuna Ng'ombe wengi ambao wanakula ,wametoka kukunywa maji, mkulima hapa anaonekana kwamba anazingatia usafi .Kwa sababu apa wambapo Ng'ombe wanakula ni pasafi.

Mazao ya shambani ambapo ni ndizi, zinatumika kwa nyumbani kama chakula. Pia watu wanatumia mazao hizi kutafuta pesa kwa kupeleka sokoni ili waende wauze ili wanunuzi wanunue.

Mkulima huyu ambaye anaonekana akilisha ng'ombe wake. Ng'ombe hawa wanaonekana kwamba ni wazuri tena wakona afya bora. Hii ni baada ya kuzingatia usafi kwa boma la ng'ombe ili mkulima aweze kupata maziwa mingi ya kuuza.

Shambani ambapo mimea ya mahindi imepandwa .Mkulima amepalilia mahidi vizuri. Zinaonekana zimenawiri viruzi. Mkulima anaongoja siku atavuna mahindi hizi.

Ndizi mingi ambazo bado ni mbichi, zimeletwa hapa ili watu wengi qakuje wachague ambazo zimewapendeza wanunue wapelekee watoto wao, kama chakula , tena wanatumia kuuza ili wapate pesa.

Mwanadada huyu anaonekana akikamua ngombe yake kwenye kibuyu kubwa la maziwa, ngombe pia anaonekana kwamba ni mtulivu sana baada ya kushiba anaweza kupeana maziwa mingi.

Mimea ambazo ziko shambani, zinaonekana kwamba NI mahindi kuna ambayo imeoza apa ama imepata ugonjwa, labda mkulima alikosa kunyunyuzia dawa iliiue wadudu ambazo zinafanya iwe kama hivi.

Watu ambao wamesimama hapa huku daktari hapa anaonekana kuinua mikono labda anawaelezea jinsi ya kujikinga na maradhi yanayotokana na labda watu wasipozingatia usafi.

Mimea ambazo zimenawiri tena ni ya majani. Yako kwa ile harakati ya kupelekwa iende shambani ili mkulima achimbe shimo kubwa na aweze kupanda mimea hizi.

Watu hawa ambao wako kwenye barabara kuna mwendeshaji wa pikipiki, ambaye anaenda kuchukuwa maziwa, hadi iende dukani pa kuuzwa huku mkulima hapa anapeena maziwa yake akiuza ili aweze kupata pesa.

Mtu huyu ambaye anamwaga maziwa ambalo limeletwa na lori. Kuna watu ambao wengine wanatoa maziwa zingine kwenye lori ili wakuje wauze hapa, waweze kupewa pesa na warudishe vibuyu vya maziwa.

Wamama hawa wanachota chakula chao kutoka sufuria kubwa ili wapelekee watoto wao. Wanaonekana kwamba ni chakula ambacho kimepikwa ili watu wengi wakule kwa sababu ni mingi.

Mkulima huyu anaangalia mazao yake ya shambani ambazo ni ndizi. Anaangalia kama zimetosha kuvunwa ili aweze kupeleka sokoni aende akauze na aweze kukuja nyumbani akiwa na pesa mingi.

Shambani ambapo kuna kilimo. Mimea mingi imepandwa hapa kama ndizi tena kuna mahindi. Ili mkulima aweze kupata pesa anapovuna mimea hizi anapopeleka iende sokoni.